Hili ni soko la wazi la kuuza mavazi na viatu. Baadhi ya bidhaa, zimepangwa kwenye rafu, iliyotengenezwa na mbao yenye rangi ya nyekundu na manjano. lhali nguo zimening'inia kwenye reki ikitoka kwenye paa.

Hili ni duka la kuuza mavazi. Nguo hizi kuna zile zilizo kunjwa na kuwekwa juu ya stendi nyeupe ilhali zingine zina zinanig'inia kwenye reki. Sehemu zote mbili za chumba hiki. Kuta za eneo hili ni zenye rangi nyeupe na sakafu imetengenezwa na mbao.

Hii ni duka ya mavazi, upande wa kushoto kuna nguo zilizoning'inia na zilizowekwa kwenye rafu nyeupe kutia ndani shati ya madoadoa, suruali na koti ya kaki. Upande wa kulia kuna zile zilizokunjwa na kuwekwa kwa dari kuanzia chini hadi juu.

Hili ni duka la kuuza nguo lililopakwa rangi nyeusi na vile vile kuwa na madirisha makubwa ya glesi yanayopenyeza mwangaza kwa urahisi. Pia kuna maandishi makubwa mle juu yanayosema Fazal Luxury Boutique.

Hili ni duka la mavazi lililo kwenye jengo kubwa la ununuzi. Nguo zimepangwa kwenye reki ndani yake. Vioo vikubwa vya glasi vinaonekana na vigae nje ya duka hili ni venye rangi nyeupe na kahawia.

Hii ni sehemu au mahala ya kuuza mavazi rejareja. Baadhi ya nguo zimetandikwa chini ilihali zingine zime ning'inia kwenye reki. Nyuma jengo lililo na rangi nyekundu na nyeupe limejengwa pale.

Hii ni sehemu ya duka huenda ikawa duka la kuuza nguo au duka la kuuza viatu. Rafu iliyopangwa kushoto ina viatu vya watoto vya miundo mbalimbali. Takho iliyo upande wa kulia ina viatu vya kawaida vilivyopangwa Kwa safu wima na vilevile sakafu ya mahali hapa ina vigae vya rangi ya beige .

Hapa ni duka la kuuza manguo. Kuna manguo ya aina mbalimbali yenye rangi kama vile chungwa, kijani kibichi, zambarau na buluu. Manguo haya pia yanaonyesha misimu na mitindo mbalimbali. Nguo hizi ziko katika mbao ya kuning'inizwa.

Hili ni duka la kuuza bidhaa za urembo. Zimepangwa, kwenye rafu, kutoka chini hadi juu, zilizo na rangi nyeupe. Nazo ni zenye miundo na mtindo mbalimbali. Vigae vya sehemu hii, ni vyenye rangi nyeupe. Na kuta, ni zenye rangi nyeupe.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la nguo. Kuna aina mbalimbali ya shati, koti ya ndani ya rangi tofauti tofauti. Pia kuna jaketi za rangi ya buluu kwenye upande wa kushoto.

Hapa ni katika duka la nguo labda nguo za mitumba au nguo za kisasa. Fulana za rangi nyeusi zinaonekana zikining'inia kwenye chuma. Vile vile, mkono unaonekana karibu na fulana iliyo mbele. Huenda akichagua au akiisongesha fulana hio.

Hii ni duka ya mavazi, nguo nyingi zimening'inia kutoka kwenye paa ikiwemo kofia, sweta na mashati yenye rangi mbalimbali. Upande wa kushoto mbali kuna zile zilizokunjwa na kuwekwa kwenye rafu kwa mtindo maaalum.

Hii ni duka la kuuza viatu na mavazi. Nguo zimening'inizwa kwenye reki kutoka kwenye rafu zilizotengenezwa na mbao. Taa zinaning'inia kutoka kwenye paa, hivyo kutokeza mwangaza wazi wazi. Sakafu ya chumba hiki kimetengenezwa na mbao.

Haya ni mavazi ya kina dada, yenye mitindo na miundo mbali mbali kama vile nyekundu, waridi, kijani kibichi, na nyeusi. Vigae vya mahala hapa ni vyeusi na vyeupe. Nyuma duka lenye madirisha ya glasi limejengwa pale.

Tunaona pakiti iliyo na nguo za ndani za akina dada, lenye lebo Woolworths. Nguo hizo ni zenye rangi tofauti tofauti ikiwemo rangi ya buluu, rangi nyeupe na vilevile rangi nyeusi yenye maua.

Hili ni duka la kuuza mavazi au nguo lililo na madirisha yanayopenyeza mwangaza kuelekea ndani ya chumba hiki. Kwenye lango, mwanamke aliyevaa sweta yenye rangi ya zambarau na suruali nyeusi anaingia humu ndani.

Duka la kuuza mavazi. Kiambaza chake kimepakwa rangi ya kijani kibichi na kina maandishi yenye rangi nyeupe yanayosema gentleman ina dirisha ya kioo inayoruhusu mpita njia kutazama ndani wazi wazi.

Hili ni duka la vitu au la kuuza bidhaa za urembo. Kwenye rafu nyeupe kuna mikufu, pete na bangili mbalimbali. Pia vile vile kuna bagi za mkono zilizo kwenye stendi.

Hili ni duka linalouza viatu vya aina mbali mbali na ni vyenye rangi tofauti tofauti kama vile: nyeupe, nyeusi na kadhalika. Vimepangwa kwenye rafu zenye rangi nyekundu na vile vile nyeupe.

Hili ni duka la kuuza mavazi. Shati zilizokunjwa na ni zenye mtindo na rangi mbalimbali zimewekwa kwenye mtindo mviringo juu ya stendi au rafu iliyotengenezwa na mbao. Kibango chenye rangi nyeupe na rangi nyekundu kilichoandika asilimia arobaini kimesimama katikati yao.

Hili ni eneo la wazi au la nje la kuuzia magari yenye mitindo, miundo na rangi mbalimbali kama vile nyeupe, nyekundu, nyeusi na hata fedha. Zimepangwa kwa safu ndefu na sambamba.

Mwanaume aliyevalia shati ya rangi nyeupe anazungumza na mwanamke aliyevalia nguo zenye rangi nyeusi huenda kuhusiana na gari lililo mbele yao lenye rangi nyeupe. Eneo hili linaonekana kuwa lenye kuuza magari.

Hili ni chumba au duka la kuuza magari yenye miundo, mitindo na rangi mbalimbali kama vile nyeupe, nyekundu, nyeusi na ya fedha. Vigae vya sakafu vyenye ni rangi nyeupe na kahawia . Kuta ni zenye glasi hivyo kutokeza mwangaza wa kutosha kuelekea eneo hili.

hili ni gari aina ya subaru forester, lenye rangi nyekundu. Limeegeshwa kwenye eneo iliyo na sakafu iliyotengenezwa na saruji. Upande wake wa mbele kuna ukuta mrefu uliotengenezwa na mawe.

Hili ni gari aina ya hilux lenye rangi nyeusi. Limeegeshwa kwenye eneo lililo na nyasi nyingi ya rangi ya kijani kibichi. Mandhari ya kando kando yana miti mingi yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Hili ni gari lenye muundo au mtindo wa zamani lililo na rangi ya fedha na viti vyeusi. Upande wa kushoto, majani yenye rangi ya kijani kibichi yanajitokeza nao ule upande wa kulia, sanduku la mbao limewekwa pale.

Tunaona Bajaji enye rangi ya nyekundu, nyeusi na vilevile manjano, ikiwa imeegeshwa kwenye sehemu iliyo na nyasi ya rangi kijani na vilevile matawi ya miti ikiwa imeegemea.

Watu waliovalia mavazi yenye rangi tofauti tofauti, kama vile nyeupe na nyeusi, wamesimama na kuketi karibu na eneo la maegesho, lililo na magari yenye mitindo, miundo na rangi mbalimbali, kama vile nyekundu na nyeusi. Kando miti yenye majani ya kijani kibichi, imepandwa pale.

Hili ni gari lenye rangi ya kijivu iliyoegeshwa kwenye ardhi yenye mawe ndogo ndogo. Kwa umbali miti yenye rangi kijani kibichi yanaweza kuonekana na pia magari mengine yanaweza kuonekana yakiwa kwenye maegesho.

Hili ni aina ya Nissan iliyo na rangi ya fedha. Upande wake wa mbele kuna kibango lenye rangi nyeupe na zambarau. Mandhari ya eneo hili yana nyasi ya rangi ya kijani kibichi na pia, kuna mlima sehemu ya nyuma iliyo na vijisehemu vilivyomea nyasi.

Hili ni duka la kuuza magari aina mbalimbali. Kuta za chumba hiki ni zenye rangi nyeupe. Mhudumu ameketi kwenye dawati lenye rangi nyeupe. Vigae vya sehemu hii ni vyenye rangi kijivu.

Mwanaume aliyevalia koti nyeusi, suruali nyeusi na shati nyeupe, analikagua gari lililo na rangi nyeusi, huenda kwenye chumba cha maonyesho ya magari au la kuuzia. Vigae vya sehemu hio ni vyenye rangi nyeupe.

Hii ni sehemu ya maegesho ya magari yakiwemo yenye rangi nyeupe na nyeusi. Eneo hili lina changarawe. Sehemu ya mbele kuna nyumba iliyo na kuta za mawe, imepakwa rangi nyeupe.

Haya ni magari yenye miundo na rangi tofauti tofauti kama vile nyeusi, fedha na nyeupe yaliyoegeshwa kwenye uwanja ulio na nyasi. Kando kando kuna miti na vichaka vidogo vilivyo na rangi ya kijani kibichi.

Huyu ni mwanamume aliyevalia shati nyeupe na koti nyeusi. Kando yake mwanamke amevalia koti nyeusi. Wote wameshikilia mkononi karatasi nyeupe. Kuna gari lenye rangi nyeupe nyuma yao.

Hili ni gari aina ya toyota lenye rangi ya fedha na nyeusi. Limeegeshwa kwenye mazingira yenye miti na nyasi zenye rangi ya kijani kijivu.

Hili ni gari jeupe liloegeshwa kwenye maonyesho au chumba cha maonyesho cha magari. Madirisha yenye glasi yanazunguka nyumba nzima hivyo kutokeza mwangaza katika nyumba nzima. Vilevile taa zilizopangwa kutokea upande wa kushoto au kulia kwenye paa zinajitokeza waziwazi.

Hili ni gari lenye rangi ya fedha lililoegeshwa kwenye eneo ya maegesho. Magurudumu yake yana matope. Sakafu ya mahali hapa ilitegenezwa kutoka kwa saruji, nayo sehemu ya juu ina rangi nyeupe.

Hii ni sehemu ya maegesho ya magari nayo ni yenye rangi tofauti kama vile nyeupe, kijivu, nyekundu na hata fedha. Karibu na mahali hapa miti yenye majani ya rangi kijani kibichi yanaonekana.

Hii ni dashibodi ya gari, ikilenga spidomita ambayo inaonyesha kasi katika kilomita kwa saa na ina nambari kuanzia sufuri hadi mia mbili sitini. Kwa sasa inaashiria nambari surufi kuonyesha kwamba gari hii linaendeshwa kwa kasi ya chini au limeegeshwa.

Hili ni gari aina ya Toyota Land Cruiser Prado, lililo na rangi nyeusi. Imeegeshwa kwenye eneo iliyo na changarawe. Upande wa kulia, kuna lango kuu, yenye rangi ya kijivu, na kuta.

Hiki ni chumba cha kuuza magari. Sakafu ina vigae mraba vyenye rangi nyeupe. Kuta ni nyeupe na zina mabango zinazoonyesha bidhaa zinazouzwa humu. Taa zilizo kwenye juu ya chumba hiki kinatokeza mwangaza peupe.

Hili ni gari aina ya Nissan lenye rangi nyeupe. Limeegeshwa karibu na nyumba iliyojengwa na mawe. Kando yake, nyasi na miti iliiyo na rangi ya kijani kibichi inajitokeza.

Hii ni lori kubwa enye kusafirisha magari aina ya Scania lenye rangi ya chungwa. Magari madogo yenye rangi tofauti tofauti kama vile fedha, kijani kibichi na nyeusi yenye imepangwa kwenye rafu au dari ya gari hilo kubwa.

Hili ni gari aina ya Subaru Outback lililopakwa rangi ya kijivu nyeusi. Linaonekana limeegeshwa nje huenda katika maeneo ya maegesho au kando ya barabara. Nambari ya usajili ni KCQ 052X.

Gari dogo la aina ya Toyota Passo linaonekana likiwa limeegeshwa karibu na jengo linaloitwa ASTROL ambalo linaonekana kuwa kituo cha mafuta.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari yenye viti vyenye rangi ya kahawia na nyeusi. Sehemu ya chini ina kitambaa chenye rangi nyeusi. Mikanda inajitokeza sehemu ya nyuma ikiwa na rangi ya kijivu.

Hili ni gari aina ya Mercedes benz yenye rangi ya fedha. Milango yake yote miwili imefunguliwa. Imeegeshwa kwenye chumba au sehemu iliyo na paa ya mabati.

Hili ni gari aina ya Mark X lenye rangi ya fedha likiwa limeegeshwa karibu na kituo cha mafuta. Nyuma yake, kuna gari lingine lenye rangi sawia nayo na pia watu wawili waliosimama.

Bajaji yenye rangi nyekundu na manjano imeegeshwa karibu na gari lenye rangi ya kijani iliyofifia. Watu watatu wamesimama kwenye uwanja ulio na nyasi yenye rangi ya kijani kibichi na miti yenye matawi ya rangi ya kijani kibichi inawazunguka.

Gari lenye rangi nyeusi limeegeshwa kwenye sehemu ilio na vigae vya sakafuni vyenye rangi nyeupe, kuta na paa za jumba hiki ni zenye rangi nyeupe vile vile, magurudumu yake yana remuu enye rangi ya fedha.

Hili ni gari la mchezo lenye rangi ya manjano ambalo limeegeshwa kwenye chumba cha maonyesho. Juu yake kuna taa za duara zilizoning'inia. Sakafu ya mahali hapa ni yenye rangi ya nyeusi na vilevile nyeupe. Upande wa chumba hichi kuna madirisha ya glasi yaliyoizunguka.

Haya ni magari mawili, ile yenye rangi ya buluu ikiwa imebebwa na ile yenye rangi ya fedha, nalo linaendeshwa kwenye barabara iliyo na unyevunyevu. Kwa umbali nyasi zenye rangi ya kijani kibichi na miti yanajitokeza.

Hili ni gari lenye rangi ya fedha. Nalo limeegeshwa kwenye mandhari au mazingira yaliyo na nyasi na mimea yenye rangi ya kijani kibichi. Milima pia inaonekana nyuma yake.

Hili ni gari aina ya Mercedes Benz, lenye rangi nyeusi. Linaonekana limeegeshwa kwenye barabara, karibu na miti na majani mengi yenye rangi ya kijani kibichi.

Hili ni gari aina ya Nissan lenye rangi ya fedha. Limeegeshwa kwenye mandhari yaliyo na nyasi yenye rangi ya kijani kibichi. Kuna mawe iliyo sehemu ya nyuma na kando kando mwa gari hili.

Hili ni eneo au sehemu ya maegesho ililo na magari yenye miundo, mitindo na rangi mbalimbali kama vile nyeupe, kijivu, samawati na ata nyeusi. Pembezoni kuna jumba lililo na kuta zenye rangi nyeupe.

Hili ni gari aina ya Suzuki Alto lenye rangi nyeupe linaonekana kuegeshwa karibu na kichaka au miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi sehemu nyingine kuna ukuta wenye rangi nyeupe na vile vile lango kuu lenye rangi ya bluu.

Hiki ni kikundi cha watu waliosimama na wengine kuketi kwenye mandhari yaliyo na nyasi na miti yenye rangi ya kijani kibichi. Nyuma yao kuna magari aina mbalimbali yenye rangi kama vile nyeusi, nyekundu na vile vile rangi ya fedha.

Tunaona gari la aina ya Suzuki lenye nambari ya usajili KDH 990 J likiwa limepakiwa nje kwenye mawe yaliyo karibu na nyasi na pia vile, vile, pale nyuma kuna ukuta uliokaribu na gari lile jeupe la namba ya usajili KDH 990 J

Inaonekana katika picha hii mnunuzi akinunua aina ya gari kutoka kwa muuzaji wa gari na vile vile kuna mnunuzi huyu wanaanza kuasalimiana na muuzaji kukabidhi kifunguu cha gari mnunuzi wa gari jipya lile

Hili ni soko la wazi linalouza bidhaa mbalimbali, kama vile nyanya, ndizi na kadhalika. Vitu hivi vimewekwa kwenye magunia na kreti zenye rangi tofauti tofauti. Barabara inayopita katikati ya sehemu hii, ina wapita njia wanaoendelea na shughuli zao za kila siku.

Hili ni soko la wazi au la umma. Wanunuzi wengi na wauzaji wanaendeleza shughuli zao za kila siku. Kuna magunia yenye rangi mbalimbali kwenye ardhi kama vile nyeupe na hudhurungi. Kando kando, kuna majengo yenye kuta zilizotengenezwa na saruji.

Hili ni soko la wazi linalouza bidhaa haswa matunda kama vile ndizi. Vitu hivi vimepangwa juu ya stendi zilizotengenezwa na mbao. Kwa umbali, wanunuzi na wauzaji wanaendeleza shughuli zao za kiuchumi za kila siku

Hili ni eneo la kuuza maua lenye miundo na rangi mbalimbali kama vile nyekundu, manjano, nyeupe na waridi. Upande wa kushoto kuna barabara iliyo na magari yenye miundo na rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe na kijivu.

Hili ni soko la rejereja au la wazi linalouza bidhaa kama vile viazi, vitunguu, nyanya na kadhalika vitu hivi vimetandikwa chini na wanunuzi wanakagua huku wauzaji wakiwauzia nyuma kuna jengo la gorofa lililopakwa rangi ya kijani, nyeupe na hudhurungi.

Hili ni soko la wazi linalo uza bidhaa mbali mbali kama vile ndizi, kabeji, karoti, nyanya na kadhilika. Vitu hivyi kuna zile zilizopangwa kwenye stendi lilo tengenezwa na mbao ilhali zingine zime wekwa kwenye magunia yenye rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe na kijani kibichi. Wauzaji na wananuzi wanaendeleza shuguli za kila siku.

Hili ni soko la wazi linalouza bidhaa mbalimbali kama vile vitunguu, viazi vitamu na ndizi zilizowekwa kwenye mikebe ya plastiki zenye rangi nyeupe. Vitu vingine vimepangwa vizuri kwenye stendi zilizotengenezwa na mbao.

Hili ni soko la wazi lililo karibu na jengo la ghorofa lenye rangi nyeupe na kahawia. Vitu vinavyo uzwa ni kama vile nyanya, vitunguu, ndizi na kadhalika. Bidhaa hizo zimepangwa kwenye stendi zilizo tengenezwa na chuma.

Hii ni soko kubwa, ya jumla ya nyanya, ambazo zimehifadhiwa kwa sanduku au kreti za mbao. Mwanabiashara aliyevalia shati nyeupe, na longi ya kijani iliyofifia, anaonekana akivikagua bidhaa zake. Sehemu ya nyuma, wana wapitanjia, wanaonekana wakiendelea na shughuli zao.

Huku ni kwenye soko au eneo la wazi la kuuzia bidhaa. Vitu kadhaa kama vile vitunguu saumu, tangawizi, mboga za majani na pia kreti ya rangi ya kijani kibichi na mifuko yanaonekana.

Hili ni soko la kiufundi. Mbele kuna ngoma zenye mapambo na ukubwa mbalimbali. Pembeni mwake rundo la nguo zenye mtindo na rangi tofauti tofauti zinajitokeza zikiwemo vitenge.

Hii ni sehemu ya kuuza bidhaa za sanaa zikiwa zimepangwa upande wote wa kulia na kushoto. Wauzaji na wanunuzi wanaonekana wakiendelea na shughuli zao za kila siku. Vigae vya sehemu hii au sakafu ilitengenezwa kwa saruji.

Hili ni soko la wasi, linalouza bidhaa mbali mbali kama vile tikiti maji, vitu hivi vimetandikwa jini kwenye magunia kadhaa, wanunuzi na wauzaji wanaendeleza shughuli zao za kila siku.

Hii ni soko ya wazi na huenda ikawa usiku kwa kutokana na mwangaza wa sehemu ile bidhaa mbali mbali kama vile ndizi, dhania, nyanya, Spinachi viazi ambavyo vimewekwa kwa crate ya plastiki vimepangwa kwa safu ndefu.

Hili ni soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali kama vile avocado iliyopangwa kwenye kreti au stendi zilizotengenezwa na mbao. Wanunuzi waliovalia mavazi yenye rangi tofauti tofauti kama vile yenye rangi ya samawati, wanaendeleza shughuli za ununuzi kama kawaida.

Hili ni soko la ufundi wa mikono nalo duka linaloonekana ni la muda wa kawaida likiwa na paa ya mabati, fremu ya mbao au mti inayoshikilia vitu vinavyouzwa. Bidhaa zimetundikwa kwa wingi nazo ni kama vipuli na bangili vya rangi mbalimbali.

Hii ni eneo la soko la wazi na liuzwa matunda kama vile tikitimaji, machungwa na ndizi, bidhaa hizi zimepangwa kwenye standi zilizotengenezwa kwa chuma, wauzaji waiwili wanawake wamesimama karibu na vitu hivyo huku wakionekana kuvipanga.

Hapa ni katika soko la umma. Kuna rundo kubwa la karoti yenye rangi ya machungwa, vilevile kuna kikapu cha rangi ya buluu, juu ya karoti vile. Kwa umbali kuna pilipili hoho na limau.

Hili ni soko la wazi linalouza bidhaa kadhaa kama vile: machungwa, vitunguu, maembe na ndizi. Vitu hivi vimepangwa kwenye stendi au rafu zilizotengezwa na mbao. Muuzaji aliyevalia shati lenye rangi nyeusi ameketi pale, huku akiwa amejishika tama.

Hii ni soko la wazi lenye watu kadhaa. Bidhaa zilizohifadhiwa kwenye magunia ni zenye rangi kama vile kijani kibichi, zambarau, nyekundu na hata manjano. Kuna miavuli zenye rangi kama vile manjano na kijani kibichi.

Hili ni soko la wazi sehemu au eneo la kuuza viatu. Navyo ni vya rangi mbalimbali kama vile zambarau, manjano, nyeusi na nyeupe, na ni vya mtindo aina mbalimbali.

Hili ni rundo la viatu aina mbalimbali kama vile sandali vilivyotandikwa kwenye kitambaa chenye rangi nyeupe kwa ajili ya kuuzwa. Kando kuna bango lenye rangi nyeupe lililo na maandishi 300 kuashiria bei ya kila bidhaa.

Hili ni soko la wazi lililo na bidhaa mbalimbali kama vile matunda ya papai, machungwa, mandizi na pia mboga. Na watu pia wanaonekana wakiwa pale sokoni, huenda wakawa wateja na wachuuzi.

Hii ni eneo katika soko ya wazi inayouza bidhaa mbalimbali kama vile karoti, hoho na viazi vilivyowekwa kwenye ndoo za plastiki zenye rangi nyeupe. Vitu vingine vimetandikwa kwenye karatasi la gunia lililo na rangi ya waridi.

Kuna sehemu nyingi za kukuza maua. Nazo ni zenye rangi mbalimbali kama vile nyekundu, nyeupe na hata manjano. Watu wawili waliovalia koti zenye rangi ya samawati na kijivu wamo katika sehemu hii. Hema lenye rangi ya kijani kibichi limeifunika eneo hili.

Hili ni soko lililo karibu na barabara. Bidhaa kama vile viazi, vilivyowekwa kwenye ndoo ya rangi ya manjano. Mboga, nyanya zilizotandikwa kwa gunia nyeupe na mitungi ulio na rangi ya manjano iliyofifia vinashuhudiwa pamoja na wapita njia wanaoendelea na shughuli zao za kawaida.

Hili ni duka la sanaa lenye mifano yenye muundo mbali mbali kama vile tembo, twiga, kifaru na hata punda milia yote yakiwa yamepangwa kwenye rafu zenye rangi nyeupe.

Soko la kifundi au la sanaa, bidhaa zenye mitindo na miundo mbalimbali zimetandikwa kwenye gunia katika barabara. Nguo zenye aina ainati zimeegeshwa au zimening'inia kwenye reki.

Hili ni duka la kuuza mayai lililotengenezwa na chuma na mabati yaliyopakwa rangi ya kijani kibichi. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri kwenye kreti zilizo na rangi tofauti tofauti, kama vile kijani kibichi, nyekundu, na hata manjano.

Hapa ni katika soko la umma. Kuna rundo la nyanya zenye rangi nyekundu zilizotandikwa katika magunia. Vile vile kuna kreti ya mbao iliyoko karibu na maji machafu yanayormteremka mle mbele ya soko ile.

Hili ni soko la wazi. BIdhaa kama vile nyanya, karoti, ndizi na viazi vimewekwa kwenye gunia iliyotandikwa katika stendi ya mbao. Wanunuzi na wauzaji wanaendelea na shuguli zao za kila siku.

Hili ni eneo lililo na majengo kadhaa ya ghorofa iliyopakwa rangi ya kahawia na vile vile kijivu kuashiria ni eneo la makaazi au la shule. Sehemu ya mbele kuna gari lenye rangi nyeupe lililoegeshwa na vile vile nyeusi.

Hili ni jengo la ghorofa kadhaa lenye rangi nyeupe na nyekundu kwenye viambaza vyake. Kila nyumba ina roshani iliyo na vizuizi vya chuma vilivyopakwa rangi nyeusi.

Hili ni bango lenye rangi nyeupe na nyekundu lililo na maandishi yanayoashiria uuzaji wa bidhaa fulani na jinsi ya kuwasiliana limewekwa katika ukuta wa jengo lililotengenezwa na mawe.

Haya ni majengo marefu ya ghorofa moja likiwa limepakwa rangi nyekundu ilhali nyingine rangi ya kahawia au hudhurungi. Kando kuna vichaka vidogo na nyasi zenye rangi ya kijani kibichi. Mandhari haya yanaashiria hii ni eneo ya makaazi.

Hili ni jengo la ghorofa kadhaa, lenye kuta zilizopakwa rangi ya manjano na kijivu. Sehemu ya mbele imetengenezwa na vioo kutoka juu hadi chini, mbele ya jumba hilo Kuna nyumba ndogo iliyotengenezwa na mabati.

Hili ni jengo la ghorofa nyingi au kadhaa zilizopakwa rangi ya hudhurungi na nyeupe kwa mbali inaonekana kuwa sehemu ya makazi kutokana na nguo kadhaa zilizoanikwa kwenye kamba.

Hili ni jengo la ghorofa lililopakwa rangi nyeupe kwenye kuta zake na huenda ikawa bado yajengwa kutokana na miti iliyoelekwa kwenye sehemu yake ya mbele. Anga ni tuli na ni yenye rangi ya samawati.

Hiki ni jengo la ghorofa kadhaa lenye kuta zilizopakwa rangi ya manjano. Kila nyumba ina roshani iliyo na vizuo vilivyotengenezwa na chuma zenye rangi nyeusi.

Hili ni jengo la ghorofa lenye rangi nyeupe. Kando kando yake kuna miti yenye maua ya rangi zambarau na vile vile majani ya rangi kijani kibichi.

Hili ni jengo la ghorofa kadhaa lililopakwa rangi ya kahawia. Juu kuna bango lililoandikwa M4 Apartment na vilevile mabango kadhaa yenye rangi tofauti tofauti na maandishi mbalimbali kuashiria ni la kibiashara.

Twaiona bango la matangazo lenye picha ya majengo marefu ya makazi yaitwayo, plumeria residency. Nyuma yake kuna nyumba ya ghorofa ndefu iliyo na wakaazi.

Hili ni jengo ndefu la ghorofa kadhaa liliyojengwa na mawe. Dirisha zake zimepakwa rangi nyeupe na karibu naye karibu yake waya huenda ukawa wa stima au wa mawasiliano umepita hapo.

Hili ni jengo la ghorofa nyingi linalotumika kama nyumba za kuishi. Kuta zake zimejengwa kwa matofali ya sarufi na lina mstari uliopakwa rangi ya machungwa inayozunguka jumba nzima. Kwa mbali nyasi zilizonyauka zinaweza kushuhudiwa pia.

Eneo la makazi lilio na jengo la ghorafa lenye kuta za nje ya rangi kahawia na nyeusi. Sehemu ya mbele, kuna magari yaliyoegeshwa pale yenye rangi nyeupe na kadhalika. Kando, kuna miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi.

Haya ni majengo ya ghorofa ya makazi yaliyopakwa rangi ya manjano, nyekundu na vilivile ile ingine rangi nyeupe. Kuta ya mawe inaizunguka eneo hili. Kando kando yake, nyasi ndefu zenye rangi ya kijani kibichi zimemea.

Hii ni nyumba ya ghorofa mmoja iliyopakwa rangi nyeupe na manjano. Karibu nayo mimea yenye matawi ya rangi ya kijani kibichi na maua yenye rangi nyekundu na zambarau yajitokeza.

Haya ni majengo ya ghorofa kadhaa, lile lililo mbele ,laonekana linaendelea kujengwa nalo limepakwa rangi nyeupe, ilhali lile kule nyuma limekamilika nalo ni lenye rangi ya kahawia.

Hiki ni chumba huenda kikawa sebuleni. Kina vigae vya mbao na kuta zake zimepakwa rangi nyeupe. Taa zinaning'inia kutoka kwenye paa na pia kuna madirisha makubwa yanayoruhusu mwangaza kuinigia au kupenya kwenye nyumba ile.

Hili ni jengo la ghorofa moja wenye mtindo wa kisasa. Limepakwa rangi ya kijivu na beije . Kuna sehemu ya maegesho iliyo na paa yenye rangi ya kijani kijivu na pia gari ililoegeshwa pale.

Hili ni bango la tangazo lililo na rangi nyeupe na buluu, maandishi yamenakiliwa kwa rangi nyeusi na vilevile ile nyeupe. Limetundikwa kwa chuma iliyo karibu na nyumba iliyojengwa kwa matofali. Kando, kuna nyasi yenye rangi kijani kibichi.

Hili ni jengo ambalo huenda bado linaendelea kujengwa kutokana na hali ya kuta zake zenye mawe. Sehemu ya chini kuna lango kuu lenye rangi nyeusi na vile vile bango lenye rangi nyeupe liko sehemu ya mbele.

Hili ni jengo la ghorofa huenda moja au mbili iliyo na paa ya kijani kibichi. Kiambaza chake kimepakwa rangi nyeupe. Ua wa mawe unaizunguka jumbo hilo na nyasi zilizonyauka.

Hili ni jumba lenye orofa kadhaa lililo pakwa rangi ya kijivu na nyeupe. Kwenye kiambaza kuna maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe yanayosema nasaheights kuashiria jina la jengo hili.

Hili ni bango la matangazo yanahusiana na majengo ya ghorofa. Nalo lina maandishi yanayotoa waziwazi habari kuhusu ukubwa wa manyumba hizo, bei na jinsi ya kuzungumza na wauzaji.

Haya ni mabango ya tangazo lile ndogo ni lenye rangi nyeusi na linazungumuzia makazi yanayoitwa symphony residence ili hali ile kubwa ni yenye rangi nyekundu na nyeupe maandishi yamenakiliwa kwa rangi nyeusi na nyekundu vile vile.

Naliona jengo kubwa la ghorofa lenye kuta za mawe na matofali. Vibaraza vyake vimepakwa rangi ya zambarau. Kwenye uzio wa jengo hili kuna mabati yanaizunguka, kwa umbali pia nyasi zilizonyauka zinaeza kuonekana.

Hili ni bango la tangazo lenye rangi nyeusi. Linalozungumzia uuzaji au ununuzi wa makazi yanayoitwa Symphony Residence. Vilevile, kuna maandishi ya nambari ya simu yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe na bei ya makazi yale.

Hii ni nyumba ya muundo wa kisasa, iliyojengwa kwa mawe. Mbele yake kuna mimea iliyo na rangi kijani kibichi inayoizunguka. Nyuma kuna miti iliyo na majani mabichi yanayojitokeza. Juu ya paa lenye vigae vya udongo, kuna satellite antenna inayoonekana.

Hili ni jumba la ghorofa lililopakwa rangi ya kijani kibichi, manjano na nyekundu. Sehemu ya mbele kuna bango lenye rangi nyeupe lililo na maandishi yenye rangi nyekundu yanayosema, house to rent na vile vile yanaashiria ukubwa wa majumba haya.

Hii ni jengo la ghorofa lililopakwa rangi. Mbele yake kuna miti iliyomea yenye matawi ya rangi ya kijani kibichi. Na pia kuna bango kubwa lenye tangazo

Hili ni jengo la ghorofa lililopakwa rangi ya kijivu. Kule chini kuna baadhi ya watu wanaendeleza shughuli za ujenzi na pia kuna chuma zinazoonekana.

Hili ni jengo la gorofa kadhaa lililopakwa rangi nyeusi na vilevile beige . Mbele yake kuna nyumba dogodogo, nyasi zilizonyauka na pia gari lililo na rangi nyeupe.

Hapa tunaona majengo mawili marefu. Lile lililo upande wa kulia limepakwa rangi nyeupe na lina paa lenye rangi ya kijivu, ilhali lile lililo upande wa kushoto limepakwa rangi ya kijani kibichi na lina maandishi Bonasta Heights.

Hili ni bango la kitangazo linaloonyesha mradi au ujenzi wa nyumba za ghorofa za kisasa. Lina ujumbe muhimu kuhusiana na malipo ,vyumba ,huduma na hata mawasiliano kuelekea mradi huo.

Hii ni mandhari ya jiji. Kuna majengo marefu marefu baadhi yao yakiwa na muundo wa kisasa mengine yakiwa ya zamani. Vilevile kuna nyumba zilizo na paa ya mabati kuashiria makaazi duni au ndogo.

Hii ni sehemu katika duka kuu, bidhaa kama vile viazi, vitunguu, nyanya, karoti, vimepangwa kwenye stendi yenye rangi nyeusi. Vigae vya mahala hapa ni vyenye rangi nyeupe. Mabango yaliyo na rangi ya kijani kibichi yananing'inia juu ya vitu hivyo.

Hili ni duka au eneo la kuuza vinywaji, Bidhaa zimepangwa kwenye jokofu zilizo na rafu kadhaa. Juu yake taa za neoni zilizo na maandishi Energy Zone zang'aa.

Hili ni eneo la kutoa huduma kwa wateja kama inavyoashiriwa taa za nioni zilizo juu zinazosema wazi wazi Customer service . Wanawake watatu , mmoja akiwa amevalia shati jeusi na mwingine ya manjano wanazungumza. Kuna meza ya mbao yenye rangi nyeupe katikati yao.

Hili ni duka kuu. Bidhaa zimepangwa kwenye rafu, kutoka chini hadi juu, sehemu zote, kushoto na kulia. Kwenye upande wa juu, mabango ya kibiashara na yale yanayotoa mwongozo, kuhusiana na vitu vinavyouzwa yananing'inia. Vigae vya sakafuni ni vyeupe.

Hii ni sehemu katika duka kuu inayoshughulika na uuzaji wa bidhaa za matunda kama vile machungwa. Vitu hivi vimeekwa kwenye stendi iliyo na bango wenye mchoro wa machungwa kwenye sehemu yake ya mbele.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa. Upande wa kushoto chini ya bango kubwa lenye rangi ya machungwa, kuna bidhaa zilizopangwa kwa meza na rafu. Katikati, kuna vitu vilivyopangwa kwenye stendi na upande wa kulia chini ya lile bango fish market kuashiria kuuzwa kwa bidhaa za samaki.

Hii ni sehemu ya duka kuu, bidhaa zinaonekana zikiwa zimepangwa vizuri kwenye rafu upande kuu wote, watu wawili mmoja akiwa amevalia shati yenye rangi ya kijani kibichi na suruali nyeusi ilhali yule mwingine amevalia shati nyeupe kofia na suruali nyeusi wanaonekana kwenye mwingilio wa duka.

Hii ni sehemu katika duka kuu inayoshughulikia uuzaji wa bidhaa kama vile tikitimaji, ndizi, na matunda mengine. Sakafu imetengenezwa kwa vigae vyenye rangi nyeupe na taa za neon au fluorescent zaning'inia kutoka kwenye paa.

Hii ni sehemu katika duka kuu. Bidhaa mbali mbali zimepangwa kwenye rafu zilizopakwa rangi nyeupe. Vigae vya sakafuni ni vyenye rangi nyeupe. Nyuma, mwanaume aliyevaa sweta yenye rangi nyeusi na kinyasa amesimama mle.

Hili ni duka kuu la kuuza vitafunio na aiskrimu vile vile bidhaa zimewekwa kwenye stendi yenye rangi nyeusi, taa za neoni zinaninginia kutoka kwenye paa na vigaye ni vyenye rangi nyeupe, kuna muuzaji aliyevalia barakoa ya rangi ya buluu na shati lenye rangi nyeupe.

Hii ni sehemu ya kujihudumia katika duka kubwa au duka kuu. Katikati kuna kifaa cha kielektroniki chenye skirini inayotumika kufanya malipo. Chini yake kuna sehemu ya kuweka bidhaa kwa ajili ya kupima uzito au kuskani bidhaa ile.

Hii ni sehemu ya kuuza vyakula ndani ya duka kubwa ambavyo vimewekwa kwenye stendi iliyopakwa rangi nyeusi. Mfanyakazi aliyevaa mavazi nyeusi na kofia nyeupe anaonekana akisukuma trolley ndani ya duka hili.

Hii ni duka kuu la kisasa la kuuza vyakula. Ina idara mbalimbali kama vile idara ya matunda kama ndizi, machungwa, maembe na ndimu. Pia kuna sehemu inayouza mboga na wateja watatu wanaonekana wakichagua bidhaa watakazo nunua.

Hii ni duka kuu. Rafu ndefu zilizo na bidhaa za dawa ya meno zenye pakiti za rangi mbalimbali na pia mswaki inajitokeza waziwazi. Taa za neoni zinaning'inia kutoka kwenye dari. Vigae vyenye kupendeza viko sakafuni.

Hii ni sehemu katika duka kuu linalouzwa vinywaji mbali mbali, bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu kutoka jini hadi juu ilio na rangi nyeusi, kuta ni zenye rangi nyeupe troli mbili zimesimama kwenye sakafu ilio na vigae venye rangi ya kijivu.

Hapa ni katika duka kuu eneo linalo uza bidhaa za usafi ambazo zimewekwa katika rafu yenye rangi nyeusi kutokea chini hadi juu. Sabuni hizi zimetiwa katika chupa zenye rangi kadhaa ikiwemo rangi ya kijani kibichi, rangi ya manjano na rangi ya chungwa vile vile.

Hii ni sehemu katika duka kuu, inayouza sabuni ya kuosha vyombo. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri kwenye rafu zenye rangi nyeupe. Vigae vya sakafuni ni vyenye rangi nyeupe vilevile.

Ni sehemu ya duka kuu la Naivas eneo la kuingilia. Kwenye mlango kuna bango kubwa la mbao lililoandikwa kwa rangi nyeupe likiashiria karibu. Upande wa kushoto kuna tenki yenye rangi ya machugwa iliyoandikwa Naivas.

Hii ni sehemu kwenye duka kuu. Bidhaa zimepangwa kwenye rafu kutoka juu hadi chini iliyo na rangi nyeusi. Taa za fluorescent zamulika kutoka kwenye paa ya jumba hili. Sakafu ya eneo hili imetengenezwa na vigae vya rangi nyeusi na nyeupe kwa umbali.

Hii ni sehemu katika duka kuu inayouza mboga. Bidhaa hizi zimewekwa au zimepangwa kwenye rafu na stendi za mbao zenye rangi nyeusi. Nyuma, mabango yenye maandishi kuhusiana na vitu hivi yananing'inia kutoka kwenye paa.

Hii ni sehemu ya kuuza magodoro, ambayo yamepangwa kwenye rafu na ni yenye rangi tofauti tofauti. Ikitia ndani rangi nyekundu, rangi ya zambarau, rangi ya bluu, rangi nyeusi.

Hii ni sehemu ya kuuza chakula ndani ya duka kuu. Kuna wanunuzi kadhaa mle ndani. Vyakula vimepangwa kwenye rafu na stendi zilizotengenezwa na mbao.

Hii ni sehemu katika duka kuu inayouza matunda kama vile machungwa. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye stendi zilizo tengenezwa kwa chuma yenye rangi nyeusi. Vigae sakafuni ni ya rangi nyeupe. Taa za florosenti zaning'inia kutoka kwenye paa.

Hii ni sehemu katika duka kuu, jokovu zimepangwa kwa safu ndefu. Huku zikiwa na kioo zinazo onyesha bidhaa zilizowekwa ndani kama vile ice cream na chokoleti. Vigae vya sehemu hii ni vya rangi nyeupe.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kuu, katikati pana njia yenye vigae vya rangi nyeusi inayometameta. Kulia na kushoto kuna rafu zilizojaa bidhaa. Juu kuna taa za neoni zinazotoa mwangaza.

Tuanona wazi wazi rafu za duka zilizo na bidhaa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na vinywaji, bidhaa za kusafisha na pia bidhaa za matumizi ya nyumbani. Na pia vile vile baadhi ya rafu hizi ziko tupu huenda kwa kua bidhaa hizo zimeweza kuuzwa zikaisha au hazijaweza kuletwa kwenye duka.